Duka linauza viungo kama nyanya ya kupaka, iliki, majano, kadiamo, tende, mabuyu.

Vyakula tofauti vimepikwa, na kusindikiza na mchuzi, kuna katlesi, samosa, bajia.

Mtaani kuna watu tofauti, kuna watembezi wan𝑎o nunua vyakula vya mtaa , wauzaji wa 𝑣𝑦𝑎𝑘𝑢𝑙𝑎 vya mtaa kama vile bajia, katlesi, samosa na viazi karai.

Ndovu wanaonekana wamesimama, chini ya anga ya samawati. Kando yao kuna miti, wanaonekana kula chakula chao ambacho ni nyasi.